Huduma ya tiba ya meno. Daktari amevaa glovu ameshika kifaa kama sindano, akishika meno ya bandia, akiangalia changamoto yalionayo ili kuyapa huduma safi, yatumiwe na mtu ambaye ana tatizo la meno.

Huduma ya meno; Mwalimu yupo darasani akiwafundisha watoto wa shule ya msingi namna ya kusafisha kinywa. Ameshika meno ya bandia pamoja na mswaki, akimwelekeza mtoto mdogo aliyevaa tisheti ya kijani namna ya kuswaki. Wasimamizi wengine na watoa huduma wapo nyuma, wanaume wawili na wanawake wawili, mmoja ni mzungu. Wapo kwenye ubao wenye rangi nyeusi na maandishi madogo.

Mtaalamu wa huduma ya afya ya meno akiwa anamuhudumia mgonjwa, amemuachamisha mdomo, amevaa glavu na mikono yake ipo kwenye kinywa cha mgonjwa huyo wa meno akipatiwa huduma, naye amevaa miwani. Wapo kwenye chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha uliomulika kwenye mdomo wa mtu huyo.

Huduma ya meno, madaktari wawili waliovaa sare, glavu, pamoja na miwani na kofia na barakoa wanaendelea kumuhudumia mgonjwa aliyelazwa na kumulikwa taa kwenye kinywa chake.

Pikipiki na magari yameegeshwa, watu wamesimama kutokana na mafuriko yaliyoko barabarani, magari mengine yanakaribia kufunikwa na maji. Watu wengine wanahangaika kuokoa mali zao, pembezoni ni nyumba ndefu zilizofunikwa na maji.

Huduma ya maji; mwanaume anakinga maji kwenye madumu, maji yanatoka kwenye tenki kubwa jeusi karibu na makazi ya watu yaliyojengwa kwa maboksi, vyuma, mabati, pamoja na mbao. Mwanamume huyu ana toroli na madumu mawili anajaza maji ili kupeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi mengine.

Ni msimu wa mvua kubwa, watu wanapita pembezoni ya nyumba, barabara zimejaa maji, mwanaume mmoja aliyevaa koti jeusi anamuokoa mwanamke ambaye maji yamemfika kiunoni, kwa mbali zinaonekana nyumba za watu pamoja na miti, huku juu kuna wingu la bluu likiashiria kuendelea kunyesha kwa mvua,

Vifaa vya hospitalini vya upasuaji. Kuna visu, kuna vijiko, kuna vyuma, kuna bakuli, kuna sahani. Hivi vyote hutumika wakati wa upasuaji pale ambapo mtu anakua na tatizo la kiafya.

Vifaa vya hospitali kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa. Kuna kitanda ambacho kinatumika kwa ajili ya huduma ya kwanza, kipo karibu na mlango wa bluu bahari. Chini kuna marumaru nzuri, pamoja na mwanga na ukutani kuna picha zikitoa maelezo ya baadhi ya magonjwa, pamoja na dawa zake.

Ni hospitalini watu mbalimbali wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma kwa foleni, muuguzi aliyevaa sare nyeupe ametoka na kumuita mmoja mmoja kwaajili ya kumsikiliza. Wanaume pamoja na wanawake wamekaa kwa utulivu wakisubiri huduma. Hospitalini watu huenda kupata huduma hasa za matibabu.

Mtaalamu wa mambo ya matibabu pamoja na madawa anaendelea na shughuli zake maabara. Amevaa glavusi, amevaa koti kama sare ya daktari. Ni mwanamke ambaye amesuka nywele ndefu sana, na humo ndani alipo kuna taa, pamoja na vifaa tofauti, pamoja na dirisha la kioo. Wataalamu hawa husaidia kuimarisha afya za watu mbalimbali kwenye jamii.

Mtaalam wa huduma za afya na madawa amevaa sare nyeupe, amevaa kitambulisho shingoni pamoja na glavu mkononi ameshika mkono wa mwanamke akitaka kumchoma sindano. Anaendelea kusafisha mkono wake mwingine yupo nyuma anampatia tishu pamoja na pamba zinazomsaidia kwenye kusafisha mikono ya mgonjwa.

Wataalamu wa huduma ya afya wapo kwenye chumba cha kufanyia upasuaji; wamemshika mgonjwa wakishirikiana kuendelea na shughuli hiyo. Wamevaa sare zenye rangi za kijani pamoja na bluu bahari. Chumba kimejaa mitambo na kina mwanga uliomulika katikati ya mgonjwa. Kuna saa, kuna chupa za dripu, na kadhalika.

Wataalamu wa huduma ya afya wapo kwenye chumba maalum wakimfanyia upasuaji mgonjwa ,daktari mmoja amemshika kichwani na wengine wanashughulikia tumbo pamoja na miguu, chumba kimejaa vifaa maalumu na wote wamevaa sare zenye rangi ya kijani ,barakoa pamoja na kofia zinazofunika nywele zao.

Mtaalamu wa afya anaendelea na huduma za matibabu, mgonjwa amelazwa kitanda cha hospitalini kichwa amekiweka kwenye mto. Mashine inapima presha aliyonayo, na mkono wa daktari upo kifuani ukielekeza kifaa kinachopima presha, dokta anatabasamu ikiashiria mgonjwa huyu anaendelea vizuri.

Mtaalamu wa huduma za afya, anapiga picha akitabasamu, amejishika mikono yake ameiweka mbele, ni wa kike amevaa sare ya kidakitari yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, amevaa wigi zuri anatabasamu, yupo ndani ya nyumba yenye rangi, pamoja na sakafu nzuri.

Mtaalamu wa huduma za afya amekaa mezani na kutoa alama ya dole kwa maana ya mambo yako shwari. Nyuma yake kuna kabati lenye vitabu vingi sana. Mezani kuna kalamu, kuna karatasi, pamoja na kompyuta. Amevaa koti ambalo ni sare ya madaktari, huku tai yake ina michirizi meupe.

Afya ya akili, wanaume na wanawake wengi, pamoja na watoto wakishangilia, mikono yao iko juu ikiwa ni ishara ya ushindi na mshikamano. Wakihamasishana kuhusu afya ya akili. Nyuma yao kuna mabango yanayotoa maelekezo na njia bora za kufuata afya ya akili, kwenye nyumba yenye bati la zamani.

Huduma ya kliniki kwa watoto. Wanawake wengi waliokaa kwenye viti wakisubiri huduma kutoka kwa wauguzi. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kitenge na kujifunika kitenge kichwani, amembeba mtoto wake huku mkononi ameshika kadi ya kliniki. Ndani pana sakafu nzuri, juu kuna mwanga mzuri mweupe na taa zinazomulika; huku dari lake ni zuri.

Huduma kwa watoto, wana mama wengi wamekusanyika. Nyuma kuna spika zikitoa matangazo ili wasikie vizuri wote wamekaa kwenye viti vyeupe, na kila mmoja amembeba mtoto wake mdogo, mwanamama anaendelea kutoa huduma akiwa amevaa kofia na nguo zenye rangi ya njano wengi wana mikoba wameiweka chini na kuwabeba watoto.

Wodi ya wazazi; mwanamama amemaliza kujifungua anashika katoto kake akitabasamu mara baada ya kukaona. Mwanamama amekaa kwenye kiti hajasuka, amebana nywele kwa nyuma. Chumba hicho kina mitambo pamoja na nyaya huku taa yake ina mwanga wa bluu.

Ni ndani ya jengo lililoezekwa kwa mabati. Wanawake wawili wanawahudumia wanafunzi wa shule ya awali. Wamevaa sare zenye rangi nyekundu kwa sweta, viatu vyeusi, soksi nyeupe. Katoto kakiume kamesimama mbele, huku mwanamke aliyevaa barakoa na kusuka nywele pamoja na suruali nyeusi akimlisha kitu mdomoni.

Huduma za afya zinaendelea. mwanamke aliyevaa kilemba chekundu na vlana nyeupe pamoja na suruali ya jeans na raba amevaa kitambulisho anamchoma sindano mwanaume kwenye mkono wa kushoto aliyekaa kwenye kiti cheusi. wengine wamepanga mstari wakisubiri huduma hiyo huku mwanaume mwingine akiandika majina yao ili wapate huduma.

Huduma za afya, mwanamama akichoma sindano kwenye dawa tayari kwaajili ya kumchoma mtu anayehitaji huduma, mwanamke mwingine amevaa barakoa, mtoto amevaa barakoa akisubiri kwa kuogopa.

Dawa za asili yenye rangi ya kijani zimewekwa juu ya kibao kilichokauka na kuchongwa vizuri tayari kwa ajili ya maandalizi ya matumizi ya binadamu. Dawa za asili husaidia kama tiba na kinga kwa magonjwa yanayowashambulia watu.

Chupa kadhaa za plastiki zikiwa zimetunza dawa ya asili, chupa hizi zina rangi tofauti nyekundu pamoja na rangi nyingine, dawa za asili hutumika kwa matumizi ya binadamu kupambana na magonjwa yanayowashambulia.

Dawa za asili, vitunguu swaumu vilivyorundikwa sehemu moja, vyote vina rangi nyeupe, Hutumiwa na watu kama dawa, lakini pia kama kiungo kwenye pilau na mboga.

Dawa za asili, kuna kreti yenye dawa mbalimbali, zipo kwenye chupa za plastiki na chupa nyingine ngumu, kuna dawa zipo kwenye mifuko na nyingine zipo kwenye pakiti, pamoja na chupa za soda. Dawa za asili zina rangi tofauti, hizi hutumika kuwatibu watu waliopata magonjwa yaliyowashambulia.

Dawa ya asili ijullikanayo kama umuravumba ipo kwenye chupa. Chupa ina mfuniko wa njano juu ya chupa kuna maelekezo ya utumiaji wa dawa hiyo ndani kuna dawa yenyewe.

Dawa za asili ambazo zipo kwenye bakuli tofauti, kuna punje, magome, miti na mbegu mbalimbali. Mkono unaonekana kuzichambua na kuziangalia kwa makini. Dawa hizi hutumika kusaidia kutibu na kuleta kinga kwa watu kujikinga na magonjwa mbalimbali.